Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika mjini ambazo mingi ina rangi tofauti tofauti na imeweza kuundwa kwa mtindo ambao haufanani. Magari haya ni jipya na yako katika ile hali ambao huenda yanauzwa ama yameweza kupelekwa katika sehemu fulani ili kuletwa hapa kuuzwa.

Hizi ni pesa ya elfu moja. Pesa hizi ziko na mchoro wa rais wa kwanza wa Jamuhuri ya Kenya Mungai Kenyatta. Naye mtu huyu ameweza kushika pesa hizo za elfu moja katika mkono wake Kuonyesha kuwa pesa hizo na madai fulani.

Hapa ni dukani nayo kuna viazi ambayo zimeeza kuweka kwenye, vifaa hivi ambayo iko chini, nayo kuna, picha imeeza kueka soda na vifaa vingi, dukani huu unaeza kuipata, kila kitu ambacho unaitaka, kama chakula au vitu ambaye unai hitaji kuizitumia manyumbani.

Hii ni bima inahakikisha kuwa kila mtu akona hilo wakati wowote unaweza ukaipata ajali ,unaweza kuitumia bima hii katika hospitalini bila kuipata au kupata chanjo au karo lako ambalo limeweza kugharamia .Bima hii inakughramia na kukutengenezea kadi .

Hili ni bima ambalo ni personal ambalo linakugaramia wakati umepata ajali, ili wakati umeenda hospitali unafaa kuwa nayo ili uweze kuinunua. Lazima kila mkenya akuwe na bima hii ambayo ni Amaco itakugharamia katika maajali.

Hizi ni viazi ambavyo vimeweza kutolewa mashambani kuipeleka mjini ili mwenyewe aweze kuziuza kuipata pesa. Pesa hizi zimeweza kuwekwa kwenye vitungi hizi kuonyesha kuwa ziko na aina tofauti kuna kulingana na bei ambayo inauzwa.

Hapa ni madukani ambao kunao duka hii mbili Kuna bikibiki ambao umeweza kuegezwa. Naye Kuna baiskeli ambaye katika mbele ya duka. Duka hii Kuna mtu ambaye ameweza kisimama kando, huku akiendelea kununua vitu ambazo anataka.

Haya ni magari ambayo yameweza kuegeshwa katika sehemu na kuwekwa kwenye lori, kuonyesha kuwa magari haya yameweza kununuliwa au yanapelekwa katika sehemu zingine ili ziweze kuuzwa. Magari haya ni magari ambaye kuna gari rangi tofauti na imeeza kuundwa kwa mtindo ambaye haifanani.

Hawa ni watu ambao wameweza kuenda katika sehemu hili, Ili waweze kuinunua maziwa. Maziwa haya yametolewa. mashambani na kupelekwa mjini ili aweze kuweka kwenye vijikaratasi na kuuzia wale ambao wanaishi mjini. Nao hao wameza kuipiga foleni katika sehemu hiyo wakiongojea wapewe maziwa.

Hizi ni magari ambayo zimeweza kuegeshwa au basi ambazo zimeeza kuegeshwa katika sehemu moja. Hii inaonyesha kuwa hizi magari bado zinaendelea kuundwa katika sehemu hiyo, na bado haijakuwa tayari kuitumia kuuzwa ili wanunuzi waweze kununua ili kutumia katika usafiri wao.

Hizi ni magari ambazo bado ni jipya na bado hajizaweza kuwa kamilifu, hizi magari inaweza kuwa ina rangi tofauti tofauti na ambazo zile zinafanana. Magari haya bado yanaendelea kukamilika ili baadae iweze kupelekwa mjini kuuzwa na mwenye anatengeneza aweze kupata hela.

Hapa ni sokoni ambao kunauzwa vitu vingi kama chakula, hii kuna viazi na karoti ambazo zimeweza kuuzwa na kuwekwa kwenye mtungi kulingana na bei yake. Hizi ni vitu ambazo zinauzwa na kina mama ili kupata pesa ili waweze kujikimu kimaisha.

Hizi ni magari ambazo zimeegezwa kwenye lori ambayo ni refu. Magari haya labda yamenunuliwa au yanapelekwa sehemu zingine ili ziweze kuuzwa. Nyuma kuna manyumba za kifarai na kuna magari zimeweza kuegezwa nyuma ya nyumba hizo za kifahari.

Hapa ni sokoni ambapo hawa ambao wakina mama wameweza kuketi chini wakiwa wanauza vitu vyao kama ndizi, kama maharagwe, nyanya, vifaa vingi ambavyo katika huku nawe unaweza kwenda huko kuifanyia biashara ili upate pesa.

Hili ni gari ambalo limeandika RAWA AUTO nambari 22. Magari yameweza kuwekwa katika sehemu ya kuonyesha kuwa yanauzwa hayo yenyewe yameweza kuwekwa katika manyumba na nyumba ya akfari. Nyumba hizo zinahusu ili wanunuzi waweze kwenda huko na kujichukulia kile ambacho wamependezwa nae.

Gari hili ambalo liko katika barabara linaendeshwa na mwenyewe, anaonekana kuwa ni dereva na anaendesha ambalo linaendelea kuendeshwa katika sehemu hiyo. Nayo kuna chumba cha kifahari ambayo imeweza kuwekwa au kupandwa miti katika sehemu lake. Nyumba hii inafanana na ile gari na yote inatumika kusafirisha watu.

Hapa ni masokoni ambazo huyu naye ameweza kusimama na bidhaa zake ambazo anaweza kutembeza au kuiuza katika sokoni Ili aifanye nayo biashara na kuuza Ili kuipata hela. Kuna vitu vingine ambayo ameweza kuweka kuweka katika juu na zingine ameweka mezani ambao zinauzwa.

Hizi ni vitu vya watu ambao zimeweza kuegezwa katika huku sokoni . Huwa wanaweza kununua na kuioewa risiti ya kula siku. Naye anayeuza anapewa nawe unaweza kuendana kuweza Kuona unayopenda na kuweza kununua.

Hizi ni magari ambazo zimeengeshwa katika sehemu moja, kuonyesha kwamba magari haya yanauzwa na yana rangi tofauti. Ni magari ambayo wakati wote unaweza kwenda uko Kuitafuta ambalo ile unaitaka au aina gani ambayo unayoikuwa unapendezwa nayo na rangi gani.

Wabunge zima ambazo huyu naye ameweza kusimama mbele yake kwa duka hivi inaonyesha kuwa hili ni duka ambalo wakati unaitaka na sio hao unaitaka kununua. Unaweza kwenda katika sehemu hiyo kununua. Hizi ni maduka ambazo umeweza kuja katika sehemu hiyo. Umeweza kununua hao wale ambao itakuwa ameweza kuikomboa.

Hiki gari ambayo nimeweza kuwekeza katika sehemu moja na huyu ameweza kuweka kufungu hiki kwa mlango wa gari. Kudhihirisha kuwa gari hili ni gari ambalo linauzwa mwenyewe ameweza kuweka katika sehemu hiyo na kwenda katika sehemu hiyo. Hiki inalishwa kwa gari hilo linatumia kifungu hicho kwa.

Gari hili ni jipya, gari hili limeweza kuegeshwa katika sehemu hii huenda inaweza kuitumika kama kwa kusafiri, wananchi hawa ni za kubebea mizigo au kubebea zile vitu kama dawa katika sehemu moja hadi hospitali kwingine.

Hizi ni pesa za elfu moja mia tano na mia, ambazo naye huyu ameweza kuzishika kulingana na nambari hiyo. Inaonekana kuwa pesa hizi ni pesa ambazo zimeweza kutolewa juzi kuwa ni mpya na inafaa kuwa inatumika au inafaa kuwa unakuwa nayo.

Hapa ni dukani ambaye naye mwenye ameeza kueleza ,hii ni duka ambaye anaitoa ama kuweka pesa yako na kunanua chakula ambacho unaitaka katika chumba hile la duka, Kuna unaifaa kuweka ama kutoa pesa katika chumba hili.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegezwa katika gareji ambazo zimeweza kuandikwa nambari. Mbele yao kuna manyumba za kifahari. Magari haya ni jipya na yana rangi tofauti na zimeweza kuundwa katika ile mtindo ambayo haifanani. Gari hili linauzwa.

Hapa ni duka ambalo jamaa huyu wa baiskeli ameweza kuegesha baiskeli wake mbele ya duka hii karibu na kiti iliyoko ,kuonekana kuwa anataka kuenda katika duka hilo ili aweze kununua vitu ambazo anaweza kununua kama chakula au vitu vingine kwa duka hilo.

Hizi ni gurudumu ambazo bado ni chiba. Gurudumu hizi ziko katika ile, ziko katika sehemu ambazo zimeweza kuhifadhiwa ili ziweze kuuzwa, ili wanunuzi waweze kuzitumia ili waweze kupata kile kifaa ambacho kinawapendeza katika gari lao.

Mwanaume huyu na mwanamke huyu wakiwa wamesimama mbele ya gari hili huku wakiwa wameshika kikaratasi cha kitabu kuu wakiona kitu ama waliona limeza kuandikiwa wakiwa wameicheka. Huku nyuma kuna miti na magari zingine ambazo zimeweza kuegeshwa.

Hizi ni pesa ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu moja. Pesa hizi zimeweza kuchorwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta, katika picha hizo za pesa mbele. Na picha izi ni za elfu moja ambazo zimeweza kuchorwa na zile pesa ambazo zinafaa kutumika kisasa.

Hili ni kitu ambalo linaonesha kuwa kila mtu ambaye yuko katika kazini ya serikalini anafaa kuwa nayo ili pesa zake ziweze, kutolewa sehemu fulani ili waweze kulipa ushuru ya kuifanyia kazi Kenya kama kujenga barabara au hospitali.

Viatu ambayo huwa zinatumika au zinauzwa na wamasaai. Zimeweza kuegezwa kwenye masokoni ama dukani ili wanunuzi waeze kuitazama ,kuiona na kununua. Zinauzwa ili kupata pesa na kujikimu nayo kimaisha.

ile na duka. Hawa ambao wameweza kusimama mbele ya duka hii ni wanunuzi ambao wameweza kwenda huko ili waweze kununua vitu ambazo wanaitaka kununua kwa duka hili. Nyuma kuna manyumba za kifahari ambazo zimeweza kujengwa karibu na duka hili ambalo linafuzu au unaweza kununua credit katika duka hili.

Pesa ambazo ni za elfu moja, pesa hizi zimeeza kuchorwa majukba za kifahari kutoka pesa hili, pesabhizi ni pesa za elfu za elfu moja ambazo zimeeza kutolewabhivi maajuzi na serikali zinaonekna kuwa na na hitilafu na zinafaa kuwa kutumika katika huku.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika sehemu moja, magari hayo uenda ya mauso yako katika sehemu ambayo yeye ameweza kuyaegesha. Magari hayo yako na marangi tofauti na inaonekana kuwa hizi magari ziko katika nyumba za kifahari zinauzwa.

Hizi ni bima ambayo wakati wowote unaendesha au uko na gari lako au unatumia katika usafiri lazima ukue na bima hili ili iweze kugharamia katika ajali yako. Bima hili inakugharamia sana wakati unaenda hospitalini kupata matibabu au dawa bila kulipa chochote.

Hapa ni sehemu pa kuuzia nyama huku ni sehemu ambazo zimeeza kuitolewa kwa nyama inaweza kuikatwa kwa ngo'mbe au sehemu zingine na kuoelekwa katika sehemu hili wale wanaipendezwa wanaipata ama kununua nyama katika sehemu hiyo.

Hizi ni gari kubwa ambazo gari zingine zimeweza kuwekezwa katika juu yake na nyuma. Hizi magari uenda zimeweza kununuliwa au zimeweza kupelekwa katika sehemu zingine iliziweze kuuza, magari haya ni magari ambazo zinaweza kuudwa kwa haina tofauti na zina rangi tofauti

Hizi ni pesa ambazo, naye huyu ameweza kuweka kwenye meza ili aweze kuhesabu. Ameweza kuweka pesa hizo kulingana na nambari ambayo iko nayo. Pesa hizi ni tofauti tofauti na ziko na mchoro fulani kama wa rais wa kwanza wa Kenya.

Hizi ni leso ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu hii ya dukani. Nayo kuna hii kitu ambayo inaitwa CCTV, , ambayo imeweza kuwekezwa katika sehemu hii ili kuweza kuwazuia wale wezi. Naye vitambaa vina rangi ambayo havifananani kwani vimewekwa kwa mtindo ambao havifanani.

Hili ni duka ambalo limeweza kuwekwa katika sehemu hilo. Duka hili liko na vifaa mingi kama mbira, maji, soda na vitu vingine. Na hawa wameweza kuiketi nyuma ya duka hii wakiwa wako katika biashara zao. Duka hili unaweza kuipata chakula ama kile kitu ambacho unataka kununua.

Hili ni zingine naonyesha kuwa badala ya kuitumua simu yako kama pesa mkono unafaa kuwa na hiyo kifaa. Ninaweza nakurahisishia katika kusambaza pesa au kuituma pesa hiyo. Hili ilikwisha kuwa inatumika kisasa na wananchi.

Hizi ni chakula ambazo zimeweza kuitolewa mashambani na mkulima na kupeleka mjini hili aweze kuuza kupata pesa, chakula hii imeweza kuekezwa katika sehemu moja na kuoelekwa hili kuuzwa hili aweze kupata cha kujikimu na kununua vitu zingine mashambani au mjini.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hizo. Magari hayo yana rangi tofauti na mtindo ile tofauti. Wenyewe wameweza kuyaweka magari hayo katika sehemu hii na kuhudhuria mkutano au wako katika ile sherehe. Wao wenyewe, watu ambao wako katika sehemu hiyo wanaonekana wakitembea.

Hapa ni soko, naye hizi nguo zimeweza kuwekesha katika sehemu, hii nguo zinaweza kutumika kuvalia, huku wale ambao wanataka kununua wanaweza kununua, nguo ambazo wamependezwa nayo, nae mtu mwenye anaweza kupata hela ya kujikimu.

Hizi ni pesa ambazo ni za mia ambazo zimeweza kuchorwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya Jomo Kenyata katika pesa hizi. Inadhihirisha kuwa pesa hizi ni za mia moja ambazo zimeweza kupangwa kulingana na unit zao. Peza hizi unaweza kutumia kujichunga na kujikimu katika maisha yake.

Hapa ni sokoni ambao watu wengi huenda huko ili waeze kuifanyia biashara na kuuza vitu ambazo wako nayo ili wanunuzi waeze kuinunua. Kuna viazi, kuna ndizi, kuna vifaa vingi ambavyo vinauzwa huku wanunuzi wakiwa wanatembea wakiona na kuinunua.

Simu hili linaonekana linaonyesha kuwa ni sehemu pahali unaweza kutuma pesa, kutoa pesa, kununua credit , kuweka pesa zako katika m-shwari, kulipa na m-pesa au unaweza kucheki balance yako katika simu yako. Nao kuna noti ya mia tano ambayo huyu ameweza kushika kwa mkono wake.

Hili ni pesa ambayo ni elfu moja, inaonyesha kuwa elfu moja imeweza kuichorwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Jomo kenyata, huku akiwa karibu na hiyo building ama ni KICC imejengwa mjini Nairobi. Pesa hii ni pesa ambayo ilitolewa juzi na serikali kuwa zinahakika na zinatumika.

Hapa ni sokoni, naye kuna vitungu, kuna nyanya, kuna vifaa vingi, ambavyo vinauzwa katika sokoni hii, huyu naye ambaye anaziuza ameweza kuuzia wananchi ambao wanaweza kuenda kuku iliwaweze kukununua kupata pesa naye wananchi waweze kuipata chakula ili waweze kupeleka manyumbani.

Hili bima ambalo linahakiisha kuwa wakati au mtu yeyote ambaye ni mwendeshaji wa pikipiki lazima akuwe na ile wakati yoyote atapata kifaa au anaeza kupata ajali bima hilo la ajali inaweza kumgharamia kumwabia pikipiki na pia kumfanyia kitu ambacho kimetendeka.

Hili ni bima ambayo ina kukarahisisha kuwa wakati unaitaka bima hiyo unaipata kuitumia simu yako bila kwenda pahali popote. Bima ile unaweza kuitumia au kuipata kupitia kwa simu yako kwani kuna sehemu ambazo unaweza kuipata kwa urahisi.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu moja. Magari haya yana rangi tofauti na yameweza kuundwa katika ile mitindo ambazo hazifanani. Magari hizi zimeonekana kuwa ni zile ambazo zinafaa na zimeweza kudhihirisha kuwa ni magari ambayo yanauzwa.

Hili linadhihirisha kuwa wakati wowote unaweza kujumlisha au kupeana majina yako kikamilifu lazima uende katika kijumulishi hii ili uweze kuandika majina yako, nambari yako na vifaa vingi ili wakati wowote unataka hivyo utakua umejiandikisha katika hospitali au katika sehemu hilo ambalo hio kitendo inaendelea kutendeka.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika jumba hiki kubwa cha kifahari, magari haya ambayo yana rangi tofauti na yameweza kuegeshwa na zikona mtindo ambao huenda zinafanana, zimeweza kuegeshwa katika sehemu moja huenda wengine wameeza kuegeza kuenda sehemu fulani au yanauzwa.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu moja. Magari haya yana marangi tofauti na yameweza kuundwa kwa namna zinginezo amabazo hazifanani. Magari haya huenda zinauzwa au zimeekwa na wenyewe wameweza kuweka huku na kuenda katika sehemu fulani. Magari haya yanauzwa kwa bei ambayo inalinganishwa na kile ambayo inahitajika.

Hili ni bima ambalo kila mtu binadamu ako nayo ili kugharamia katika mahitaji yake ya kiafya. Nayo unafaa inakugharamia kwa vitu vingi kama mama ambaye ni mjamzito. Nayo ukitaka kupata bima kuna nambari ambayo unajiwasilisha nayo.

Naye huyu amweza kuipea kifunguo hiki kuonyesha gari hili ambayo iko nyuma yao huenda ameninunua au amepewa ili kuendesha kuenda sehemu. Baada ya kununua gari sehemu hiyo, unaweza kusaidiwa funguo za gari hiyo kuonyesha gari hilo limekuwa lako.

Hilo ni gari ambalo ni la mwenye ambaye ameweza kuegezwa. Iko katika sehemu Ambayo ni ya haraka. Gari hili ni gari mzuri sana. Ni KCM 907K hii inaonyesha kuwa gari hii ni gari la kibinafai la wenyewe.

Hapa ni duka la m-pesa ambao wameeza kuenda ambao wameeza kuwa katika foleni wanaonekana wakisimama huku katika sehemu hii wakiitoa pesa wakieka pesa katika mjini. Hii inaonyesha kuwa hapa ni sehemu ambayo wakati unataka kuweka pesa ukitoa unaifanya hapa.

Hizi nazo ni pesa za elfu moja na mia tano huku naye ameweza kuishika akiangalia picha ambazo uenda zimechorwa kwani kuna KICC moja iko katika mjini Nairobi na ingine ni picha ya raisi wa kwanza Kenyatta.

Hili ni bima linaonyesha kuwa wakati wowote au mtu yeyote anafaa kuwa nayo bima hii ya afya. ili wakati wowote umeenda hospitalini inaweza kugaramia. Huwezi kununua matibabu, hawezi kununua dawa kwani bima ile ambayo la afya linaweza kugaramia katika hizo.